Mashine ya kisasa ya "MILK ATM" yenye rangi ya bluu na nyeupe mashine hii ina mabango yanayoonyesha picha ya mtoto akiwa anakunywa maziwa meupe; pamoja na maandishi yanatangaza maziwa bora ni maziwa yaliyohifadhiwa tayari kunywa, huku ikitajwa bei hii inaonyesha sehemu ya kisasa ya kupata bidhaa za maziwa.

Mashine ya kuuza maziwa "Milk Atm" inatumika katika maduka ya bidhaa za maziwa. Mashine hii ina rangi ya bluu na picha za ng'ombe, inatumia teknolojia ya kisasa kuuza maziwa kwa wateja. Mazingira yanayoonyesha ndani ya duka mahali pasafi na pazuri kwa wateja kupata maziwa masafi kila siku

Mwanaume akisimama karibu na mashine ya kisasa ya kuuza maziwa, inayojulikana kama "Milk ATM". Mwanaume huyu amevaa koti jeupe la maabara na suruali ya bluu, akionesha mashine hiyo. Mashine yenyewe ina rangi ya bluu na nyeupe, na imepambwa kwa picha za ng'ombe, mazingira yanayoonyesha ndani ya duka mbayo ni safi na ina rafu za bidhaa. Hii inaashiria mazingira ya duka la bidhaa za maziwa.

Jengo lenye bango kubwa lenye maandishi ''Milk Atm'' na picha ya mtoto na ng'ombe likitangaza, kwa maziwa bora yaliyo ifadhiwa kwa njia ya pastoraizesheni na bei ya chini , hii inaashiria uwepo wa duka la bidhaa za maziwa.

Mwanamke akipanga chupa za maziwa kwenye rafu ndefu ya duka la bidhaa, rafu hizo zimejaa maziwa yaliyo fungwa katika chupa na katoni, anaonekana akiendelea na kazi hiyo kwa makini eneo hili linaonekana kuwa moja wapo ya bidhaa ya maziwa.

Sehemu ya duka la bidhaa za maziwa, mtoto wa kiume amevaa shati ya miraba, anachunguza bidhaa mbalimbali za maziwa, kama vile; maziwa na krimu, zikiwa zimepangwa kwenye rafu. Bidhaa hizi zina rangi nyingi mbalimbali ikiwemo nyeupe, nyekundu na bluu. Mazingira ya duka ni safi, yamepangwa vizuri na yanamwanga wa kutosha.

Shughuli ya mauzo katika duka la bidhaa za maziwa, mwanamke amevaa shati ya miraba akimimina maziwa meupe kutoka kwenye jagi hadi kwenye chombo cha kupimia, mazingira yanaonesha duka dogo ambapo mazingira yanauzwa kwa wateja wake.

Kitanda cha ghorofa ambacho ni bidhaa ya biashara inayofaa kwa wauzaji wa samani. Kitanda hiki kimetengenezwa kwa mbao imara na kimechongwa vizuri kwa sababu ya muundo wake wa ghorofa, kitanda hiki kinafaa kwa vyumba vidogo au familia kubwa sababu kinaweza kuhudumia watu wawili au zaidi ni bidhaa inayoweza kuwavutia wanunuzi wengi sokoni.

Bidhaa za muuzaji wa samani; kuna kabati mbili ndogo kando ya kitanda chenye droo. Rangi ya kabati hizi ni nyeupe na mbele ya droo zake ni rangi ya kahawia. Droo moja imefunguliwa ikionesha mambo ya ndani. Samani hizi zinaonekana zipo nje, tayari kwa kuuzwa kwa wateja.

Duka la wauzaji wa samani, chumba hiki kimejaa samani mbalimbali kama vile sofa, viti vya kulia, na vitanda, zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuoneshwa na kuuzwa; samani hizi zina rangi tofauti tofauti, ikiwemo nyeusi na nyingine nyepesi. Hii inaonyesha mazingira ya duka la samani.

Seti ya sofa iliyo tengenezwa kwa ajili ya kuuzwa na wauzaji wa samani, sofa hii ina rangi ya kijivu na mito iliyo na milia myeusi na bluu, imeambatana na meza ya kahawia na viti viwili vidogo vyote vikiwa vimetengenezwa kwa mbao nyeupe; hii inaonyesha bidhaa zinazopatikana kwa wauzaji wa samani.

Sehemu ya ndani ya hoteli, sehemu ya mgahawa kuna meza na viti vilivyopangwa kwa ajili ya chakula, na vitu vinavyotambaa venye mikono ya chuma. Mazingira yana mapando ya asili yakiwemo mmea ya kijani, na dari yenye mwanga wa asili, na watu wameketi wakisubiri uwakiwe. Hii inaashiria huduma zinazopatikana katika hoteli hiyo.

Mazingira duka la ndani linawauza bidhaa mbalimbali za chakula kuna mifuko mingi iliyojaa nafaka mihogo na mazao mengine yenye rangi tofauti tofauti kama kijani nyeupe na kahawia. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri tayari kwa wateja, hii inaonesha aina ya maduka ya ndani yanayopatikana katika masoko.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo wanawake kadhaa wamekaa wakiuza marundo makubwa ya nyanya, zilizopangwa kwenye sinia na vyombo vingine, nyuma yao kuna majengo ya zamani na vibanda vya biashara vikiashiria mazingira halisi ya soko, lengo la shughuli hii ni biashara ya kuuza mazao hasa nyanya.

Mfanyabiashara au muuzaji wa matunda akisimama mbele ya rundo kubwa la ndizi zilizo iva na matunda mengine sokoni, mazao mengi yaliyopangwa vizuri na uwepo wa watu wengine unathibitisha kua hili ni soko ambapo lengo kuu la shughuli hii ni biashara ya kuuza mazao.

Jengo refu la kisasa ambalo bado liko katika ujenzi jambo linalohusiana na biashara ya mali isiyo hamishika. Jengo hili linaendelea kujengwa kwa kutumia kreni kubwa ya rangi ya manjano, mazingira ya juu yanaonyesha anga la bluu huku chini kukiwa na mimea na sehemu ya jengo lingine, hii inaonesha uwekezaji katika maendeleo ya majengo.

Duka la nguo lililo ndani ya jengo kubwa la maduka na rafu zilizopangwa vizuri zikiwa na jinsi za rangi ya bluu iliyokolea na mashati, meza ya kati ina nguo nyingine, juu kuna bango jekundu linaloonyesha punguzo la bei. Hii inaashiria duka ndani ya maduka makubwa.

Duka ndani ya jengo kubwa ya maduka duka hili lina nembo ya uhuru iliyoandikwa kwa herufi nyeupe zinazong'aa, milango na kuta za mbele za duka za kioo na ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali kama vile nguo zilizopangwa vizuri, inaonesha mazingira ya ndani ya maduka makubwa.

Sehemu ya duka la nguo ambapo nguo nyingi zimetundikwa kwenye nondo ndefu za kuoneshea nguo. Kuna aina mbalimbali za nguo ikiwemo Tisheti, Mashati na Suruali zilizopangwa kwenye rafu. Kwenye ukuta wa nyuma kuna rafu zenye mifuko ya vitu vingine. Mpangilio huu unaashiria sehemu ya duka la nguo au duka kubwa la rejareja.

Bidhaa za vyakula zilizofungwa, zinazopatikana kwenye maduka makubwa. Mikono ya mtu inashikilia kifurushi cha plastiki, ndani kukiwa na soseji za rangi ya kahawia, nyekundu. Mazingira ya nyuma yanaonyesha kaunta na kompyuta. Ikionyesha mazingira ya biashara hii inaonyesha jinsi bidhaa za vyakula zinavyoandaliwa na kuuzwa katika maduka makubwa.